Picha inaonyesha msichana mdogo mwenye nywele zilizofungwa nyuma, akiwa amevaa miwani na earphones , huku akitazama kwenye makini skrini ya kompyuta. Ameweka mkono wake kwenye kidevu nikama kwamba anafikiria. Yupo amekaa kwenye kiti cheupe mbele ya dawati lenye vitu mbalimbali kama vitabu, karatasi na vifaa vingine.

Hii ni kompyuta mpakato juu ya meza ya ofisini au darasani na kwenye skrini, kuna ukurasa wa wavuti wenye kichwa kikuu kinachosema E-Learning ambayo inamaanisha kujifunza kwa njia ya mtandao. Pia kuna michoro ya vitabu mbalimbali vinavyohusiana na elimu kama vile balbu, vitabu, darubini, kipaza sauti na kompyuta.

Picha inaonyesha mvulana mdogo mwenye tabasamu amekaa kwenye sofa huku akitumia kompyuta mpakato. Anavaa fulana yenye mistari na amevalia headphones za kijani na nyeusi. Anaonekana mwenye furaha na amejihusisha na kile ambacho anafanya kwenye laptop . Pembeni yake kuna mkoba mgongoni, inaonyesha kuwa huenda alikuwa shuleni au anafanya kazi za shule.

Huyu ni msichana akiwa anajifunza kwa njia ya mtandao. Amekaa mezani. Amevalia fulana ya rangi ya kijani kibichi na anaangalia kompyuta ya mpakato iliyo mbele yake ambayo inaonekana kuwa mwalimu anamfundisha kupitia video. Mwalimu huyu anaonekana mbele ya ubao anaelekeza kwa kutumia kalamu au kijiti.

Huyu ni msichana anayeshiriki katika darasa la mtandaoni. Ameketi mezani akiwa na daftari na kalamu, akiandika maelezo huku akiangalia kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu anaonekana kumfundisha akiwa amesimama mbele ya ubao wenye maandishi mengi. Pembeni ya kompyuta kuna vitabu viwili vinaonyesha kuwa msichana huyu anasoma kwa bidii.

Huyu ni mwanaume mzee, aliyeketi mezani akiwa ameshikilia kifaa cha kidijitali, huku mwanamke amesimama pembeni yake kwa kumwekelea mkono begani kwa upole. Wote wawili wanatazama moja kwa moja kwenye kamera, wakiwa na sura ya utulivu na makini. Mandhari ya ndani inaonyesha chumba safi chenye mapambo na kabati jeupe.

Huyu ni mwanafunzi ambaye anatumia teknolojia, akiwa anatazama kwenye kompyuta ya kupakata akimwangalia mwalimu ambaye anaonekana anamfunza na msichana pia anakaa kama anaandika kwenye kitabu na pia pale mezani kuna vitabu viwili ambao pia anatumia kufanya kazi ya ziada.

Huyu ni mtoto ambaye anatumia kompyuta kufanya kazi yake ya ziada. Inaonekana anatumia mtandao, na pale kuna kitabu ambayo anandika labda kwa kile mwalimu anamueleza na ata pale nyuma tunaona kuna display ya vitu vya maridadi.

Hii ni chumba cha kulala kilicho na mpangilio wa kawaida na wa unyenyekevu. Kuna kitanda kimoja chenye mashuka ya kijani na taulo mbili zilizo pangwa juu yake. Juu ya kitanda kuna neti ya mbu. Pembeni ya kitanda kuna kabati la mbao lenye milango ya vioo kwa ajili ya kuhifadhi nguo au vitu vya kibinafsi.

Picha inaonyesha chumba cha kulala chenye kitanda cha ghorofa kilicho na godoro lenye shuka la rangi ya waridi na zambarau. Chumba kina meza ya kusomea iliyo na kiti cha buluu, na rafu ya mbao kwenye ukuta iliyojaa vifaa mbalimbali kama: chupa, vitabu na bidhaa za matumizi binafsi.

Picha inaonyesha mchezo wa mpira wa kikapu unaochezwa na wachezaji wa kike katika uwanja wa ndani. Kuna timu mbili, moja yenye sare ya rangi ya bluu na nyingine yenye sare za manjano. Mchezaji wa timu ya bluu anashika mpira na anajaribu kupenya ulinzi wa mchezaji wa timu ya manjano. Wachezaji wengine wanahusika kwenye mchezo huku wengine wakiwa wameketi kwenye benchi, wakiangalia.

Huu ni mchezo wa raga ukiendelea na wachezaji wa timu mbili tofauti wanashiriki kwenye tukio hilo. Wachezaji wa timu moja wana mavazi ya kijani kibichi na nyeupe huku timu nyingine wakiwa wamevalia mavazi ya buluu na nyeusi. Mchezaji mmoja anayeshika mpira anajaribu kukwepa kushikwa na mpinzani wake huku wengine wakikimbia nyuma yao wakijaribu kusaidia au kuzuia.

Hii ni chumba kilichopangwa kwa mpangilio mzuri wa kisasa. Kuna meza ya kusomea iliyo chini ya rafu iliyowekwa ukutani, na juu ya meza kuna taa ya kusomea na vitu vingine vidogo. Kiti cha mbao kimewekwa mbele ya meza hio kwa ajili ya kukalia wakati wa kusoma au kufanya kazi. Juu ya meza pia kuna televisheni iliyowekwa ukutani kwa ajili ya burudani.

Hii ni chumba cha kulala kinachoonekana kuwa bweni. Kuna vitanda viwili vya juu na chini, na kila kimoja kikiwa na mtu ameketi juu. Upande wa kushoto kuna kijana mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu, amevalia fulana iliyo na kofia nyeusi na suruali ya kijivu, yenye mistari. Inaonekana akitazama upande wa kulia.

Hii ni mashindano ya kuogelea yanayoendelea katika bwawa la kuogelea. Waogeleaji kadhaa wanaonekana wakiruka ndani ya maji kwa wakati mmoja wakianza mbio. Kando ya bwawa kuna mahema meupe yenye rangi za buluu na nyekundu ambapo watu wamekaa wakitazama mashindano hayo.

Hii ni chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya juu na chini vilivyotengenezwa kwa mbao za rangi ya kahawia na kila kitanda kina magodoro na blanketi. Sakafu ya chumba inaonekana ina vigae vya rangi ya kahawia, ukuta unaonekana kua mweupe na upande wa kushoto kuna sehemu inaonekana kama mlango umefunguliwa au ni njia ya kupitia kuingia kwenye chumba hili.

Hili darasa la shule ambalo halina wanafunzi. Ndani ya darasa kuna madawati ya mbao yaliyopangwa kwa safu. Kila dawati likiwa na benchi la kukalia, kuna ubao mweusi mbele ya darasa ambao hutumika na mwalimu kuandika wakati wa kufundisha. Madirisha ya darasa yako wazi yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani na dari la jengo linaonyesha ubao zilizotumika kuunga paa.

Picha inaonyesha basi ya shule lenye rangi ya manjano lilioandikwa Kamacharia Girls Secondary School. Ndani ya basi wanafunzi wa shule wa wasichana ya Kamacharia wameketi wakitazama nje kupitia madirisha. Nje ya basi kuna watu wachache wakiwemo mwanamke aliyevaa nguo ya kijani na mwanaume waliovaa suti ambao wanaonekana kuaga au, kuwasalimia wanafunzi waliomo ndani ya basi.

Hili ni lango kuu la chuo kikuu cha Kenyatta University, kilichopo nchini Kenya. Lango hili lina muundo wa kisasa na rangi za bluu na nyeupe, zikiwa na maandishi yanaonyesha jina la chuo. Kuna barabara inaonekana ndani ya chuo, yenye alama za njano na nyeupe kando pamoja na uzio wa chuma wenye rangi ya bluu. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye mpangilio mzuri.

Hii ni chumba cha ndani ya nyumba ambacho hakijawekwa samani. Chumba kina sakafu ya mbao, yenye kung'aa, ukuta rangi ya kahawia na dirisha kubwa la vioo lenye madirisha madogo madogo ndani yake. Chini ya dirisha, kuna sehemu ya kukaa au kuweka mapambo pamoja na droo za kuhifadhi vitu. Mwanga mwingi wa asili unaingia kupitia dirisha hilo.

Huu ni maktaba ya kisasa yenye sehemu za kusomea zenye kibanda vya mbao, vinavyotenganishwa sehemu ya kila mwanafunzi. Kila dawati lina kiti chake na vimepangwa kwa mpangilio mzuri wa safu. Maktaba hii ina mwangaza wa kutosha kutoka kwa taa zilizowekwa kwenye dari, pamoja na mwanga wa asili unaopenya kupitia madirisha.

Hii ni kundi la vijana walioketi katika chumba cha mafunzo wakifuatilia somo au maelezo kutoka kwa muezeshaji. Kila mmoja wao ana kompyuta mpakato mbele yake wanaonekana kushiriki kwenye shughuli ya kujifunza inayohusiana na teknolojia. Mazingira yaonekana kuwa ya semina au darasa la kisasa lililoandaliwa vizuri kwa ajili ya mafunzo ya kiteknolojia.

Hili ni kundi la vijana wanne wakiwa wamesimama pamoja, wakiwa wameelekeza macho yao kwenye simu zao za mkononi. Kila mmoja anaonekana kushikilia simu na kuwa makini na kile anachofanya kwenye skrini. Wengine wanatabasamu kuonyesha ishara ya kuwa, wanafurahia kile wanachoona au kufanya kwenye simu hizo.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum na pia kuna watoto wengine wamekaa kwenye meza zao kwenye darasa. Anaonekana kua na ulemavu wa mikono, ana mkono mmoja tu na sehemu ya mkono mwingine. Anaandika kwenye karatasi kwa kutumia penseli. Pia kuna kijana mwingine ameketi kwenye meza iliyo karibu naye na ana nywele nyeusi na amevaa shati lenye muundo wa rangi ya bluu na nyeupe.

Mwalimu anamsaidia mtoto mwenye ulemavu wa kimwili darasani na mtoto ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu na anaonekana kuwa na changamoto ya mwili au ya ukuaji. Mwalimu ameinama karibu naye akimsaidia kwa uangalifu huku akitabasamu, jambo hili linaonyesha upendo na kujitolea.

Tunaona kikundi cha vijana wenye mahitaji maalumu wakiwa darasani, wamekaa mezani wakifanya shughuli za kuandika au kuchora .Mwalimu wao, aliyevaa shati la manjano amesimama katikati yao, Akiwa anazungumza kwa tabasamu na kijana mmoja aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu. Wanafunzi wanaonekana kuwa makini na kushirikiana, na mazingira ya darasani ni safi na yenye mwanga wa kutosha.

Picha inaonyesha mwanamke mwenye nywele ndefu za rangi ya kahawia akiwa ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akitazama laptop yake, anaonekana kuwa makini na kazi anayofanya. Labda ni kazi ya shule au kikazi. Mezani kuna daftari, karatasi na kompyuta ndogo, mazingira yanaonekana kuwa ya nyumbani au ofisi, na kuna dirisha linaloleta mwangaza wa asili.

Huyu ni mwalimu mwanamke akiwa darasani akifundisha kundi la watoto. Anaonekana akifanya ishara za mikono labda kuonyesha hesabu au kutoa maelekezo huku mtoto mmoja mbele yake pia yeye akifanya ishara za mikono kwa namna Ile Ile. Inaonekana kama wanashirikiana kwenye zoezi la kujifunza. Mwalimu amevaa gauni la rangi ya chungwa lenye mapambo meupe na ya rangi ya cream shingoni.

Huu ni mtoto mwenye mahitaji maalum na yupo na mwalimu wake wakiwa wamekaa mezani wakisoma pamoja, msichana anaonekana kuwa makini huku mikono yake ikiwa juu ya kitabu, akigusisha vidole ili kusoma maandishi hayo, mwalimu naye anaelekeza kidole chake kwenye maandishi, akimwongoza kwa utaratibu.

Huyu ni mwanaume anaonekana kuwa mwalimu au mlezi akiwa na kijana mwenye mahitaji maalum. Wote wawili wanatazama simu ya mkononi ambayo inashikiliwa na mwalimu. Ni kana kwamba anamwonyesha jambo fulani au kumfundisha kitu. Mwalimu huyu amevaa shati jekundu na kitambulisho cha shingoni; hali inayodhihirisha kuwa yuko katika mazingira rasmi ya kikazi.

Hii ni picha ya mwanaume mmoja ambaye ako na mahitaji maalum akifanya hesabu kwenye ubao mweusi, huku mwanamke akimtazama na kutabasamu ,mwanaume huyu anakaa kuwa ako na furaha na pia amevaa shati la bluu anatumia chaki kuandika mlengano kama moja kuongeza tatu ni tano

Picha hii inaonyesha watoto wawili waliovaa sare za shule za kijani na nyeupe, wakiwa darasani, mmoja wa watoto anatumia lugha ya ishara, kuwasiliana na mwenzake ambaye anamsikiliza kwa makini, katika mandharini nyuma, kuna ubao mweusi mwenye maandishi ya Kiingereza, unaoashiria kuwa wako katika mazingira ya kujifunza.

Picha inaonyesha mwanaume anayesoma maandishi ya nukta nundu. Ameketi kwenye dawati katika chumba chenye kompyuta na dirisha lenye mapazia ya wima. Mwanaume huo amevaa miwani na vipokea sauti na anaonekana kuwa makini anaposoma kitabu cha braile kilichowekwa mezani mbele yake. Hii ni picha inayodhihirisha matumizi ya teknolojia, ya vifaa maalumu kuwasaidia watu wenye ulemavu wa kuona katika mazingira ya kujifunza au kikazi.

Huyu ni msichana mwenye ulemavu amabaye amekaa kwenye kiti cha magurudumu akicheza na vifaa vya elimu au vya burudani mezani. Anaonekana kufurahia na kushughulika na vitu vya rangi tofauti kama kalamu, pete za plastiki na vifaa vya hesabu, ana miwani na anavaa sare ya rangi ya waridi na nyeusi, kando yake kuna mwanamke mzima amekaa kwenye kochi na kumtazama kwa tabasamu.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum ambaye ni msichana mdogo mwenye nywele za kahawia zilizofungwa kwa mikia miwili na amevaa miwani ya rangi ya zambarau. Anaonekana mwenye furaha sana akicheka huku akicheza na zile vitu vya kucheza vya kuweza kumwelimisha. Hizi vitu vya kucheza vina pinda za rangi tofauti.

Hawa ni watoto wawili, wakiwa na tabasamu kubwa, wakitazama kupitia dirisha la darasa. Mtoto wa kushoto amevaa sweta ya buluu na shati jekundu, na anaonekana kuwa ana furaha sana, akiwa anatabasamu sana usoni. Mtoto wa kulia ambaye ni wa albino, amevaa kofia la beigi, na pia anatabasamu la furaha.

Picha inaonyesha msichana mdogo mwenye nywele ndefu na aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akichora picha kwa kutumia rangi za maji. Msichana huyu amevaa aproni yenye manjano na shati la bluu na anaonekana mwenye furaha. Karibu naye kuna mwanaume mwenye ndevu na tabasamu pana, ambaye amevaa shati lenye miraba ya bluu na aproni nyeupe. Wanaonekana kua katika darasa la sanaa.

Huyu ni mtoto mwenye mahitaji maalum, anaonekana kuwa akisaidiwa na mwalimu, wakiwa wanatazama kifaa cha kielektroniki ambacho mwalimu anatumia kumfunza nacho, msichana amevaa sweta ya rangi ya kijivu, na anaonekana akifikiria, vile atakavyojibu mwalimu, ambaye anamsaidia.

Hawa ni kundi la watu watano, mtu mzima mmoja na watoto wanne wakiwa wamesimama kwa mstari mbele ya jengo lenye mabango ya huduma za afya na viungo bandia. Wote katika picha hii wana miguu ya bandia ya kisasa ambazo mara mingi hutumiwa na wanariadha au watu wanaotembea kwa ufanisi licha ya kuwa na ulemavu wa miguu.

Picha inaonyesha kijana aliyevaa fulana ya rangi ya machungwa akizungumza kwa kutumia lugha ya ishara. Anaonekana akifanya ishara kwa mikono yake huku akiwa na uso wa kuonyesha maelezo. Mbele yake kuna mwanamke aliyevaa blauzi ya kijani yenye michoro meupe akimsikiliza kwa makini. Wawili hawa wameketi mezani ambapo kuna kompyuta mpakato na bidhaa ya karatasi.

Hawa ni watoto wenye mahitaji maalum na wanachezeshwa na mwalimu wao ambaye ako na kidude ya kipaza sauti yaitwa microphone . Watoto hao wanafundishwa kucheza na wanavaa miwani kwa vile labda hawawezi kuona vizuri.

Vifaa vipo na rangi tofauti ambao watu wako na mahitaji maalum, huwa wanazitumia ili kuweza kushika na kuskia ni nini halafu wanaweza kujua vitu hivyo vinatumika aje.